Naona madarasa yachuo ama shule ya msingi ama sekondari kuushiria kwamba hi ni jengo ya kimasomo ambayo wanafunzi usomea.

Naona alama ya alphabetic kutoka A mpaka Z kuonyesha hapa ni eneo ya shule, labda darasa ya wanafunzi wa chekechea ama shule ya msingi ikionyesha jinsi ya kuwa na herufi nzuri.

Naona mlingoti na mandhari ya shule, pamoja na mkebe wa maji ama mtungi wanaobeba maji kuashiria kwamba mandhari haya yana mazingira hii ni ya shule.

Huu ni mjengo wa shule ambao nafikiria ni kama ni madarasa, yana michoro ya wanyama kama vile twiga, tembo na wengineo.

Huyo ni mwanariadha wa Kenya, Kimani, aliyelemaa, ni kipofu akiwa na msaidizi wake tayari kwamba mchezaji huyu huwa mwanariadha amekuwa anafanya riadha hizi kwa muda mrefu na ameshinda taji.

Naona hii ni mahadhari ya ofisi labda kwenye shule. Naona tarakilishi ama kompyuta kuaashiria kwamba haya ni maeneo ya shule ama maktaba ya shule.

Huyu ni mwanariadha aliyelemaa, hawezi kutembea na anajisaidia kupitia baiskeli ya walemavu. Mwanariadha huyu yuko kwenye uga ama uwanja tayari kwenye mambo ya kusafiri ama kushinda taji.

Hiki ni kitabu cha watoto wa gredi ya pili ambao unasomesha na kuwaelimisha kuhusu afya na kukaa vizuri wakiwa na wenzao, lina michoro ya watoto wadogo.

Huyo ni mwanariadha wa Kenya aliyelemaa ugonjwa wa macho, ni kipofu, akiwa na msaidizi wake tayari kwamba labda anataka kukimbia ama mchezo wa riadha umeisha.

Naona mwanariadha mmoja ambaye anasaidiwa kwenye ghurudumu la kusukumwa akiwa tayari kurusha mkuki wake kuashiria kwamba hii ni talanta ambayo akonayo.

Naona mwanariadha kwenye ugaa mwanariadha huyu ni mlemavu na anatumia mashine ya magurudumu kuashiria kwamba huyu ni mwanariadha aliyejituma sana sana katika mchezo huu.

Naoana mlango wa maabara ulioandikwa kemia na biolojia. Mlango huu inaashiria kwamba ni lango la maabara ambapo wanafunzi huenda kufanya masomo yao ya kemia ama biolojia kwenye maabara hii.

Jengo hili ni jengo la shule, linakaa madarasa ama linaweza kuwa ni maktaba ya wanafunzi, ambayo inawezatumika kwa kusoma.

Naona darasa ya mjengo mkubwa sana, huko chini kuna maua yaliyopandwa kuashiria kwamba majengo haya ni madarasa ya shule labda ya upili ama ya msingi.

Naona wanasoka wa mpira ya kandanda, walemavu hawa wamebeba vijiti vya kuwasaidia kucheza mpira na kutembea, naona kocha wao akiwaeleza jinsi ya kupanga na kupangua mpira.

Naona mandhari mazuri ya shule waliopanga maua yao yakapangika vizuri pamoja na maeneo ya kusoma inayojulikana kama madarasa yakiwa kwenye hali nzuri. Mandhari haya ni mazuri na ni bora kwa wanafunzi wanaotaka kusoma.

Naona ubao ulio na maandishi na wanafunzi wanaweza kuandika na kufuta. Kwenye ubao hii kuna michoro mbalimbali pamoja na miezi na watoto wanaeza kuyanakili na kusoma.

Kuna mwanariadha wa mchezo kwenye nchi ya ufaransa, akiwa ameshikilia rekodi yake kuonyesha kwamba amefuzu. Mwanariadha huyu amevaa jezi iliyoandikwa nchi ya Kenya.

Naona mwanariadha mmoja ambaye amelala sakafuni kuashiria kwamba mwanariadha huyu ni kipofu akiwa amesaidiana na msaidizi wake. Naona wamepata rekodi mpya ya saa ambayo wamekimbia.

Naona kiti na dawati ya shule. Inawezekana kuwa viti hivi na dawati ni vya shule ya msingi ama vya sekondari na vipo katika darasa.

Elimu ni kitu bora katika nchi ambayo huwawezesha wanafunzi na wasomi wa taifa kupata elimu ili waweze kujitegemea kwa siku za usoni. Masomo bora ni yale ambayo wanafunzi hupata pahali pazuri pa kusomea.

Naona huyu ni kiongozi katika hafla ya majadiliano ya sekta ya elimu na kongamano ambayo imewaleta pamoja sekta mbali mbali kama vile naona sekta ya afya pia na sekta ile ya kusaidia ya Unicef

Hiki ni kitabu cha watoto wadogo wa shule ya msingi, gredi ya nne. Maandishi haya ni maandishi iliyoandikwa kwa lugha ya kifaransa.

Naona hili ni darasa lenye ubao usio wa chokaa, ni ule wa kalamu ya kufuta, inaashiria kwamba wanafunzi hawa wamekuwa wanafunzwa.

Naona bango liliwekwa kwenye mlango wa shule ambao umeandikwa majina ya Kizungu. Inaashiria kwamba eneo hili ni eneo la masomo.

Huyu ni mwanadada Kuzina Asiya Sururu kwenye boti fulani akiwa mazoezi kwenye mto wa Oise. Mtu huyu anafanya zoezi kwa ajili ya kongamano ama mapambano ama kushindana.

Naona walemavu wa miguu wakicheza kandanda kwenye uwanja ambao umetokwa na nyasi. Walemavu hawa wanajiburudisha kwa mchezo huu wa soka.

Huyu ni mwanariadha wa kenya aliyelemazwa miguu yote miwili akiwa ameketi. Jina la mwanariadha huyu ni Azia Sururu Mohammed aliyezaliwa Mombassa kenya.

Hawa ni wanariadha kwenye uga, wakijitayarisha kwenye mchezo mkuu wa olimpiki, ama mchezo mwingine wakifanya mazoezi ya kukimbia.

Naona mtu ambaye yuko kwenye boti akijaribu kuskuma mtu huyu amevaa shati ambalo limeandikwa nchi ya kenya kando yake kuna gari la kuaskuma lile la walemavu

Naona hili ni darasa lenye viti vya kukalia na kufaya masomo ya shule inaashiria kwamba hi ni shule ya msingi ama ni hili ni shule ya uma ya juu

Vitabu hivi ni vya wanafunzi wa gredi ya Saba ambayo inawafunza kuhusu computer , elimu ni bora Katika taifa na watoto wa taifa hili la Kenya.

Naona mchoro wa maandishi ya maji inayoelezea umuhimu wa maji katika mwili na katika mazingira.

Hawa ni wanachama wa kundi ya walemavu wakiwa kwenye magurudumu yao ya kusukuma wakiwa wameshikana mikono tayari kwa kutangaza msimamo wao au kutangaza mashida wanayopitia.

Kuwafunza wanafunzi wetu kuyatunza mazingira, kwa kuyatupa taka pahali inafaa, imekuwa ni nguzo kuu katika nchi kwa kutunza na kulinda mahali ambapo watu huishi.

Naona mwanabaiskeli mmoja aliyelemaa mguu mmoja akiendesha baiskeli hili kuonyesha kuwa ana ustadi na taaluma na talanta ya kuendesha baiskeli hii.

Hili ni eneo ambapo wanafunzi wa shule hucheza wakati wa likizo na wakati wa break . Wanafunzi hawa hujizungusha kutumia vifaa hivi vya shule.

Naona mtu, aliye kwenye gurudumu la kusukumwa, kuashiria kwamba mtu huyu amelemazwa hawezi kutembea, mtu huyu amebeba vitabu vya aina mingi.

Hiki ni kitabu cha kiingereza cha gredi ya pili ni cha watoto walio kwenye shule ya msingi.

Hawa ni watu wanaofanya mchezo wa kuendesha baiskeli. Watu hawa wanaendesha baiskeli moja kuonyesha kwamba wana talanta ya kuendesha baiskeli moja. Wamevaa sare ya Kenya kuonyesha kwamba wanatoka nchi ya Kenya.

Naona karatasi iliyo na maandishi ya elimu ya watoto wadogo au wachanga kwa shule ya msingi ikiwafundisha kuhusu chakula, maji, malazi na afya bora kwa watu wote.